Chumba maalumu kwa ajili ya matibabu ya meno. Mgonjwa amelazwa kitandani huku madaktari wawili wakiwa wamevalia barakoa na mavazi yao, mmoja ameingiza vifaa kwenye kinywa chake akikagua na kutazama kwa makini ili kugundua tatizo.

Chumba maalumu kwa ajili ya matibabu ya meno, mtoto mgonjwa amelazwa kitandani huku daktari ameingiza kifaa maalumu ndani ya kinywa chake, ilikukagua na kugundua tatizo analokabiliana nalo.

Chumba maalumu kwa ajili ya uchunguzi na matibabu ya meno. Madaktari wawili wamesimama, wakimkagua mgonjwa aliyelala kitandani. Mmoja anamulika na mwingine ameingiza vifaa viwili ndani ya kinywa chake, akimchunguza ili kugundua tatizo na kumpatia matibabu.

Mama amesimama na binti yake wakiwa wavemaa mavazi yanayofanana, huku ameshika mswaki akimfundisha namna ya kuweka dawa na kusugua meno ili siku zote awe na kinywa kisafi na chenye harufu nzuri.

Takataka ngumu aina ya majani makavu, zinachomwa shambani huku zikitoa moshi unaosambaa kwenye makazi ya watu, huchafua mazingira na kuhatarisha mlipuko wa magonjwa hasa ya Kifua kikuu.

Vifaa viwili vinavyotumika kutupia taka ngumu maofisini, majumbani pamoja na mahotelini vimejaa na tayari vinasubiri gari inayopita mtaani ya takataka, kuzibeba na kupeleka sehemu ya dampo.

Watu mbalimbali wamesimama nje ya hospitali waliokuja kuwatembelea wagonjwa na wale ambao wamefika kwa mara ya kwanza, na pembeni yao yameegeshwa magari maalumu yanayotumika wakati wa dharura.

Mwanadada mrembo, amesimama huku akitabasamu, mikono yake ameikunja aliyovalia koti jeupe linalofanana na yale ya madaktari. Muonekano wa nywele zake nyeusi umemfanya aweze kuvutia kila anayepita eneo hili.

Dawa za aina mbalimbali zimehifadhiwa na kutunzwa katika chumba maalumu. Huku mhudumu wa afya ameshika karatasi ya mgonjwa akisoma maelekezo kwa makini, kabla ya kumpatia dawa aliyoandikiwa na daktari.

Vijana wa kike kwa wa kiume, wakiruka na kunyanyua mikono yao juu kwa furaha, wakiifurahia siku yao iliyoenda vizuri, na iliyowaletea mafanikio makubwa, hasa katika eneo lao la kiuchumi.

Chumba cha kliniki ya watoto, kinamama wameketi wamewababea kwenye mikono yao huku wakienda mmojammoja kwa mhudumu wa afya kuweza kuwapima na kuchunguza kujua maendeleo yao.

Ndani ya chumba cha akina mama wajawazito na wale wenye watoto, kifaa maalumu kinachotumika kupimia uzito, mtoto amening'inizwa chini yake ili kuyajua maendeleo yake.

Chumba maalumu kwa ajili ya wagonjwa wa meno, amelazwa kitandani huku madaktari wawili waliovalia mavazi yao ya kidaktari, wameingiza vifaa maalumu ndani ya kinywa chake, kuendelea kukagua na kugundua chanzo cha tatizo lake.

Kitanda cha hospitalini, mtoto mchanga amelazwa juu yake, mama yake amesimama pembeni ya daktari aliyevalia barakoa nyeupe, akiendelea kumchunguza ili kugundua mtoto ana tatizo gani.

Moja ya dawa ya asili inayotumiwa na wanajamii wengi, hasa wanaoishi maeneo ya vijijini, inayoitwa "Alovera" ambayo inatibu magonjwa mbalimbali, kama vile homa iliyo kali, ambayo inapelekea kupata malaria.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa sokoni, zikiwa ni pamoja na dawa za kiasili zinazotumika kukinga na kutibu magonjwa mbalimbali hasa yale ambayo hayatibiki mahospitalini.